Hii ni ndani ya duka au chumba zenye nguo zilizopangwa kwenye reki. Kuna reki mbili za nguo zilizojaa nguo za rangi tofauti zikiwemo magauni, blauzi na sketi. Nguo hizo zimepachikwa kwenye hanger na zimepangwa kwa utaratibu.

Hizi ni vitu mbalimbali vya kubeba, ikiwemo mfuko mweusi wa mkono. Mfuko mkubwa mweusi unaonekana katikati. Kuna pochi na vifuko, rundo la pochi au pochi ndogo zilizopangwa.

Hili ni duka la nguo au sehemu ya duka la nguo. Kuna nguo zilizopangwa kwenye rafu na pia kuna benchi na kuketi ndani ya duka benchi refu, labda la kuketi wakati wa kujaribu nguo au kusubiri, linaonekana.

Huu ni duka la nguo liitwalo Mirosa. Duka hili linaonyesha mavazi mbalimbali yaliyopangwa kwenye mannequin , baadhi yao wakiwa ndani ya duka la wengine nje karibu na mlango.

Huu ni ndani ya duka au ghala la nguo likionyesha rafu zilizo jazwa na nguo mbali mbali na labda bidhaa zingine. Kuna mtu mmoja anayeonekana ameketi katika kati ya duka. Mtu huyo akionekana kushughulika na kitu au kupumzika.

Huu ni duka la nguo au rejareja lenye watu kadhaa wakitazama na kuchagua nguo. Kuna rafu na meza zilizojaa nguo zilizopangwa na baadhi yao ya ishara zinaonekana.

Huu ni mlango wa duka la vifaa vya mitindo na unaonekana na maandishi ya Accessorize with Style juu yake. Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali za vifaa vya mtindo zimepangwa kwa ajili ya kuonyesha.

Huu ni ndani ya duka la nguo au chumba cha maonyesho. Inaonyesha nguo zilizopangwa kwenye rafu an vitambaa pamoja na meza au kaunti katikati. Kuna zulia la duara lenye muundo mweupe kwenye sakafu ya mbao.

Hili ni duka la nguo, labda la wanaume lenye nguo zilizopangwa kwenye rafu na stendi za kuonyesha . Kuna sanamu ya mwanamtindo iliyovaliwa koti na suruali, ikiashiria mtindo za nguo zinazouzwa. Taa zinaning'inia kutoka dari zikiangazia nafasi hiyo.

Huu ni safu ya suti au blazer zilizopangwa kwenye reki au rafu. Nguo hizo zinaonekana kuwa za kiume na zipo katika rangi mbalimbali zikiwemo kahawia , kijivu, bluu na zambarau.

Hili ni duka la nguo ikionyesha safu za nguo zilizopangwa kwenye makabati au viraka. Kuna nguo za aina mbalimbali zikiwemo mashati na suruali zilizoning'inia. Ishara ya njano yenye nambari 100 inaonekana katikati ikionyesha bei au kitengo cha bei.

Huu ni ndani la duka la nguo au chumba cha kuvalia. Kuna rafu zilizojaa nguo zilizokunjwa kama vile mashati na suruali zikiwa zimepangwa vizuri. Pia kuna nguo zilizotundikwa kwenye kamba zikiwemo koti na mashati.

Huu ni ndani la duka, labda duka la nguo. Inaonyesha sehemu la duka iliyo na nguo zilizopangwa kwenye rafu na stendi, pamoja na taa zinazoning'inia kutoka dari. Sakafuni, imeundwa na vigae vyeupe.

Huu ni duka la nguo au idara ya nguo ndani ya duka kubwa. Kuna wanawake bandia waliovaliwa nguo na nguo zimetunidkwa kwenye reki na kuwekwa kwenye meza. Taa ziko juu kwenye dari na kuna ishara iliyotundikwa kutoka dari. Sakafuni ina vigae.

Huu ni duka, inaonekana kama mlango wa kuingilia wa duka kubwa la rejareja , labda ndani ya duka la biashara la rejareja au kituo cha ununuzi. Jina baby shop linaonekana wazi juu ya mlango wa kuingililia. Duka hilo linaonekana kuuza bidhaa za watoto kama vile nguo, vinyago na vifaa vya watoto.

Watu kadhaa ndani ya duka au soko, labda wakifanya manunuzi au wakitazama vikapu. Watu wanaonekana wakiwa wamevalia nguo mbalimbali na baadhi yao wanachunguza bidhaa zilizopangwa kwenye rafu au katika vikapu.

Huu ni ndani ya duka la nguo . Kuna nguo zilizopangwa kwenye reki na pia kuna manekini zinazoonyesha nguo. Inaonekana kama duka kubwa la rejareja la nguo . Kwenye bango jekundu, kuna ishara inayoonyesha asilimia 30 ikimaanisha kuna punguzo la asilimia 30.

Huu ni ndani ya duka la nguo lenye rafu na meza zilizopangwa na nguo zilizoning'inia na zilizokunjwa. Kuna njia kati ya rafu na mwanga unatoka juu ukiangazia nafasi hiyo. Inaonekana kama duka la rejareja la nguo.

Hili ni mannequini kilichovaliwa nguo yenye rangi nyingi. Kofia pana na miwani ya jua. Kinaonyesha ndani ya duka au sehemu ya maonyesho, na nyuma yake kuna rafu iliyojaa miwani mingine ya jua.

Huu ni mambo ya ndani ya gari hasa sehemu ya abiria na dereva ya Toyota Passo. Inaonekana kuwa na viti vya kitambaa safi na dashibodi yenye redio na mfumo wa kudhibiti hali ya hewa. Usukani unaonekana wazi na kuna nafasi ya kutosha kwa abiria.

Hawa ni watu wawili, mwanaume na mwanamke wakiwa wamesimama nje karibu na gari jeupe. Mwanaume ana nywele fupi zilizopinda na amevaa suti nyeusi na shati jeupe. Mwanamke ana nywele ndefu nyeusi na amevaa suti nyeusi.

Hili ni gari au basi ndogo la abiria ambalo linaonekana kuwa Toyota Heiss . Likiwa limeegeshwa nje. Basi hilo lina rangi ya fedha na lina madirisha meusi, Nyuma yake kuna milima na mandhari ya asili.

Huyu ni mwanamke ,ameketi ndani ya gari akitabasamu na kuangalia juu labda akifunga au kufungua kioo cha gari. Mwanaume anaonekana nyuma yake akichungulia kutoka kiti cha abiria au nyuma ya kiti cha dereva na anaonekana akimwangalia mwanamke huyu.

Hili ni gari ndogo, huenda aina ya Outback yenye rangi nyeusi au giza, ikiwa imepaki barabarani. Inaonekana kuwa Toyota Passo kutokana na matokeo ya utafutaji. Nyuma ya gari kuna majengo na baadhi ya magari mengine yanaonekana kwa umbali.

Hili ni gari aina ya Land Cruiser Prado, ambayo inajulikana kwa uwezo wake wa barabara mbaya na faraja. Inaonekana kuwa muundo wa kisasa wa Prado, kutokana na taa za nyuma na umbo la jumla. Gari lina rangi nyeusi au giza ambao huipa muonekano wa kifahari.

Haya ni magari kadhaa, yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na asili ya tambararo. Labda shamba au mteremko, huku kukiwa na miti nyuma ya anga safi .Watu wachache pia wanaonekana karibu na magari hayo.

Hili ni gari jeupe aina ya Subaru Forester. Gari hili linaonekana likiwa limeegeshwa nje na lina muundo wa SUV. Lina paa refu na madirisha za nyuma zenye pinde pamoja na magurudumu nyeusi. Nyuma ya gari kuna taa nyekundu na sehemu ya nyuma ya gari inaonekana vizuri.

Hili ni gari jeupe la Tesla linaonekana kuwa model ya tatu. Likiwa na kofia ya engini wazi, katika chumba cha maonyesho. Karibu na gari kuna watu wawili wamesimama, mwanamke amevaa nguo nyeusi na mwanaume amevaa suruali ya jinzi na shati jeupe.

Hawa ni watu watatu ndani ya duka la magari. Kuna mwanaume mzee mwenye udevu mweupe na shati la bluu akionyesha kitu kwa wanadau wachanga waliosimama karibu naye. Mwanaume mchanga amevaa shati la fulana lenye miraba na jean , huku mwanamke amevaa koti la giza.

Huu ni eneo ya maegesho ya magari labda katika uwanja wa magari au karibu na duka la kuuza magari, kuna magari kadhaa yaliyokua yameegeshwa likiwemo gari la rangi ya bluu ya kijani na lingine ya rangi ya machungwa mbele.

Hili ni gari aina ya Toyota Hiace inayoonekana kuwa ni vani au matatu. Gari hili lina rangi nyeupe au fedha na limeegeshwa nje labda kwenye eneo la maegesho au barabara yenye changarawe.

Huu ni gari ya kifahari aina ya Volvo likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti nyuma yake, gari hii ina rangi ya bluu na linaonekana kuwa katika hali nzuri likionyesha muundo wake wa kisasa na magurudumu yake ya kuvutia.

Hii ni gari ya zamani aina ya Land Rover inayofanana na pikapu. Ni gari ya kijani kibichi yenye sehemu ya nyuma ya mzigo iliyowazi na fremu ya chuma. Inaonekana kuwa na usukani upande wa kulia.

Huyu ni mwanaume anayeeonekana kama mwuuzaji wa magari akimkabidhi funguo za gari mwanamke huku mwanamume mwingine akitazama kwa furaha. Wote wawili, mwanamke na mwanaume wanaonekana kuwa wateja walioridhika na wana tabasamu usoni.

Huu ni eneo la wazi, labda shambani au bustani lenye miti na magari kadhaa yaliyoegeshwa. Watu wachache wanaonekana wamesimama au wameketi chini ya mti, na mmoja wao anaonekana akitembea. Gari kubwa la rangi ya fedha, labda lori ndogo lipo mbele kulia mwao.

Hili ni lori kubwa la kubeba magari iliyosafirisha magari mengi barabarani. Lori hilo lina magari kadhaa yaliyopandishwa juu na chini yakionekana kusafirisha kwenye barabara kuu, huku magari mengine yakionekana kwa umbali.

Hili ni eneo la wazi labda shambani au ardhi isiyolimwa lenye miti michache kwa umbali. Kuna magari matatu yaliyosimama kwenye nyasi ikiwemo gari jeupe aina ya SUV katikati na gari dogo jeupe upande wa kulia.

Haya ni magari mawili yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi labda baada ya tukio fulani. Gari moja ni ya SUV nyeusi enye namba ya usajili na lingine ni gari ya Outback ya kijani kibichi lenye namba ya usajili. Kuna mtu amesimama karibu na gari la kijani kibichi.

Huu ni sehemu ya ndani ya gari, hasa viti vya nyuma. Inaonekana kuwa gari la abiria. Viti vimefunikwa kwa kitambaa chepesi na kuna nafasi ya kutosha kwa abiria wa nyuma. Dirisha linaonekana wazi, na sehemu ya nje ya gari jingine inaonekana kupita dirisha.

Huu ni trela ya kubeba magari. Trela hii ina uwezo wa kubeba magari kadhaa kwa wakati mmoja, huku magari yakiwa yamepangwa kwenye staha mbili. Katikati, kuna magari matatu yaliyopangwa kwenye trela hiyo, yakiwemo SUV nyeusi na magari mengine mawili.

Hili ni gari la kifahari la Volvo Sa 90 likiwa limeegeshwa kwenye nyasi. Gari hili lina rangi ya bluu hafifu na linaonekana kuwa na muundo wa sedan ya milango minne.

Huu ni gari jeusi linalofanana na master demio likiwa limeegeshwa nje. Nyuma ya gari hilo kuna magari mengi na miti kuashiria mazingira ya nje labda eneo la maegesho au uwanja.

Huu ni gari ya Toyota Mark X ya rangi ya fedha. Gari hili linaonekana likiwa limeegeshwa nje, pengine kwenye eneo la maegesho au barabarani. Muundo wake ni wa sedan na inaonekana kuwa katika hali nzuri.

Huu ni trela ya kubeba magari yenye ghorofa mbili ikiwa imeegeshwa magari kadhaa, magari haya yamepangwa kwenye ghorofa ya juu na ya chini ya trela ambayo imeunganishwa na lori la kubeba mzigo.

Huyu ni mwanaume akifanyia kazi gari jekundu, linaloonekana kua gari la aina ya Stesion, ambalo linaonekana kua katika mchakato wa ukarabati ua urekebishaji. Milango ya gari imefunguliwa na sehemu ya ndani inaonekana wazi.

Maegesho ya magari kadhaa yaliyopakiwa kwenye eneo la nyasi. Kuna lori la Isuzu linalopakiwa upande wa kushoto. Magari mengine mawili, moja dogo na jingine jeusi, yamepakiwa karibu na lori la Isuzu. Nyuma ya magari kuna mimea na miti ikionyesha mazingira ya nje.

Hili ni magesho ya magari inayoonyesha gari aina ya Honda Stream nyeusi. Gari hili linaonekana likiwa limeegeshwa mahali fulani na namba yake ya usajili ni KCS 152.

Hii ni rundo la ndizi au migomba iliyoning'inia. Kundi ndizi za rangi ya kijani kibichi na nyingine za rangi ya manjano, zikionyesha viwango tofauti vya ukomavu. Chini ya ndizi hizi kuna matunda mengine mekundu yaliyokusanywa chini.

Huu ni mkusanyiko wa vitu vya kitamaduni, labda ufundi au bidhaa zinazouzwa, ikiwemo vikapu vilivyofumwa, bidhaa za ngozi na vitambaa.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi, huenda likiwa Soko la Maasai. Kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa, ikiwemo vito, sanamu, na nguo zilizopangwa kwenye meza na vibanda. Watu wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa.

Huku ni soko. Kuna ndizi zilizo tundikwa zikiwa za rangi mbalimbali, kijani kibichi na njano iliyo iva. Zinaonekana zikiwa sehemu inayo fanana na soko la matunda au duka la matunda.

Hizi ni vitu mbalimbali vilivyopangwa nje, labda karibu na duka au soko. Inaonekana kuna ndoo kubwa nyeusi, chombo cheupe, na vyombo vingine vya plastiki vya rangi tofauti kama zambarau, bluu, na chungwa.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi na rundo la ndizi zikiwa zimepangwa kwenye meza au chini. Watu wanaonekana wakitembea na kufanya biashara sokoni. Inaonekana kama soko la matunda au mboga.

Huu ni soko wazi linaonyesha rundu la ndizi, zingine zikiwa bado mbichi na ina rangi ya kijani, na zingine zikiwa zimeiva na lina rangi ya njano. Ndizi hizi zinaonekana kuwa kwa wingi katika soko wazi.

Huu ni duka lenye viatu vingi vilivyo pangwa kwenye rafu. Kuna mtu amesimama ndani ya duka, juu ya duka kuna ishara yenye neno Darling limeandikwa.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi inaonekana kama soko au eneo la biashara lenye vibanda vya wazi pande zote mbili za barabara, kuna majengo marefu, yanaonekana kama ghorofa, nyuma ya vipande, watu wanaonekana wakitembea na kufanya manunuzi sokoni.

Huu ni duka au soko lililojaa bidhaa mbalimbali za plastiki na vitu vya nyumbani. Tunaweza kuona chupa , vikombe, ndoo na vyonbo vingine vingi vya rangi tofauti vikiwa vimepangwa au kutundikwa.

Hili ni rundo la maboga na labda vitunguu saumu au mboga zinazofanana. Maboga yana rangi tofauti yanaonekana juu huku chini kukiwa na maboga mengine meupe au ya rangi isiyokolea yaliyopangwa vizuri.

Huu ni soko la wazi lenye shughuli nyingi. Kuna watu wengi wakitembea na wafanyabiashara wakiuza bidhaa zao kando ya barabara. Bidhaa mbalimbali kama vile mboga na matunda zimewekwa chini au kwenye meza ndogo.

Huu ni rundo la mathango makavu au maboga yaliyokaushwa yakiwa yamepangwa chini labda kwa ajili ya kuuzwa au matumizi mengine. Baadhi yanaonekana kuwa na maumbi tofauti na pia kuna miundo michache mikubwa zaidi iliyopangwa nyuma.

Huu ni soko la ndani au duka lenye bidhaa mbalimbali. Upande wa kulia, kuna shanga na mikufu mingi zenye rangi tofauti zikiwa zimetundikwa na kuonyeshwa kwa ajili ya kuuzwa. Eneo linaonekana kuwa na eneo la mabatina nguzo za mbao zinazoshikilia muundo.

Huyu ni mwanamke, ameketi katikati ya soko, akiuza mboga. Mbele yake, kuna rundu kubwa la karoti, na upande wake wa kulia, kuna mboga nyingine kama madango au maboga. Amevaa aproni juu ya nguo yake, na anaonekana kama mfanyi biashara sokoni.

Huu ni soko lenye shughuli nyingi, likiwa na vibanda vingi vinavyopangwa kando ya njia . Bidhaa mbalimbali zimeonyeshwa kuuzwa . Nyuma ya soko kuna majengo marefu na miti na anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Hili ni soko au eneo la wzi lenye vibanda au meza zinayouza bidhaa mbalimbali zikiwemo mboga na matunda. Kuna watu wachache wanaoonekana wakiwa sokoni. Muundo wa jengo au paa la kijanai linaonekana nyuma.

Hili ni jengo refu lenye ghorofa kadhaa linayoonekana likiwa na michoro mingi ya ukutani enye rangi na miundo mbalimbali. Chini ya jengo kuna maandishi yanayosomeka city clean na pia kuna mapipa ya takataka yaliyowekwa nje.

Huu ni jengo la ghorofa kadhaa likiwa na madirisha meusi yanayoakisi mazingira. Juu ya jengo kuna antena na miundo mingine ya paa. Kwenye upande wa jengo, kuna bango refu.

Haya ni majengo marefu ya kisasa chini ya anga la bluu safi. Kuna miti pia inaonekana karibu na majengo na nguzo za umeme au mawasiliano zinasimama mbele ya majengo hayo.

Hili ni jengo refu lenye gorofa kadhaa likiwa na madirisha ya buluu na kuta nyeupe na kijivu. Chini ya jengo kuna gari jeupe lililoegeshwa karibu na rundu la mawe au kifusi, juu ya jengo kuna anga la buluu safi.

Huu ni sehemu ya mjini ya majengo marefu ikipendeza urefu na ukubwa wao. Imechukuliwa kutoka chini ikitoa mtazamo wa pekee ya majengo yanayoelekea angani. Anga linaonekana wazi na lenye rangi ya buluu, lililotofautiana na rangi nyepesi ya majengo.

Huu ni jengo refu la ghorofa nyingi lenye rangi ya bluu na kijivu, likisimama kwenye eneo la wazi lenye udongo usio na mimea. Juu ya jengo kuna anga la bluu lenye mawingu meupe na machache.

Huu ni jengo refu labda jengo la ghorofa au ofisi likiwa limejengwa nyuma ya uzio wa muda mfupi au ukuta wa mabati. Chini ya uzio huo , eneo la ardhi kwenye nyasi au mimea iliyokauka. Juu ya jengo, kuna anga la blue lenye mawingu meupe .

Huu ni eneo la wazi, lenye nyasi kavu mbele na nyuma yake, kuna majengo kadhaa, yakiwemo nyumba kubwa na majengo mengine, chini ya anga lenye mawingu. Kuna nguzo au bomba refu, linalofanana na chimney , upande wa kushoto.

Huu ni jengo refu, nyembamba ambalo linaonekana kuwa katika ujenzi au ukarabati. Nje ya jengo imefunikwa na fremu za chuma na nyavu za kinga zikionyesha shughuli za ujenzi au ukarabati zinazoendelea.

Hii ni nyumba kubwa, inaonekana kama masheni, yenye vyumba sita, vyakulala, ambao inauzwa kando ya barabara. Nyumba hii, inaonekana kuwa na gorofa kadhaa, madirisha mengi, na ngazi zinazo elekea kwa mlango wa juu.

Hi ni muundo wa chuma au fremu ya jengo ambalo linaonekana kuwa bado haijakamilika au ni mabaki ya jengo lililo bomolewa. Muundo huu unaonekana kuwa mkubwa na una fremu za pembe tatu zinazo panda juu.

Hili ni jengo refu la ghorofa nyingi likisimama wima chini ya anga la buluu safi. Inaonekana kuwa ni jengo la kisasa lenye madirisha na roshani nyingi. Juu ya jengo kuna kituo kidogo cheusi kinachoelea angani pengine ni ndege au kitu kingine kidogo.

Huu ni mandhari ya barabara iliyo na lami mbele huku kukiwa na majengo na miti kwa umbali, kushoto kuna nyumba zenye paa za kahawia na uzio unaozunguka eneo hilo. Katikati kuna ardhi wazi iliyo na nyasi na mimea mengine.

Huu ni jengo refu la ghorofa kadhaa lenye rangi ya bluu au kijivu likisimama peke yake katika eneo la wazi ambalo linaonekana kama ardhi tupu au eneo la ujenzi. Mbele ya jengo kuna ardhi yenye vumbi au mchanga. Anga la bluu linaonekana juu ya jengo.

Hili ni jengo refu lenye madirisha ya giza, likiwa limepigwa picha kwa mtazamo wa kando. Upande wa kushoto wa jengo kuna eneo la wazi linaloonekana kama barabara au njia na nguzo za umeme au simu zikiwa zimepangwa mbalimbali.

Huu ni barabara tulivu, uliojengwa kwa vigae, ikiwa na majengo ya kisasa, yenye ghorofa pande zote mbili. Kuna gari lililokuwa limeegeshwa upande wa kushoto wa barabara na anga ni ya bluu safi yenye mawingu machache.

Hili ni jengo la kisasa labda hoteli au makaazi. Ikiwa na paa tambarare na kuta nyeupe. Chini ya anga la buluu safi. Mbele ya jengo kuna mimea na miti na sehemu ya paa la chini kunaonekana kuwa na bustani au eneo la kijani kibichi.

Huu ni jengo chini ya anga la bluu lenye safi na mawingu machache na nyaya za umeme zinaonekana angani. Sehemu ya maandishi ya datcha furniture inaweza kuonekana kwenye jengo.

Hili ni jengo la kifahari lenye kuta nyeupe na madirisha makubwa meusi. Jengo lina mlango mmoja mkuu katikati na paa hapa au la vigae lisiloonekana vizuri. Kuna eneo la wazi labda au bustani ndogo mbele ya jengo.

Huu ni town house ya kisasa yenye ghorofa inayofaa kwa familia. Ina vyumba vinne vya kulala , mara nyingi na bwawa chumbani. Ina sebule kubwa na eneo tofauti la kulalia. Ina nafasi ya kutosha ya kuegesha magari kwa kawaida magari mawili.

Huu ni kiwanja cha ardhi kisichoendelezwa kwenye nyasi na kichaka kidogo. Nyuma ya kiwanja hicho kuna uzio na geti. Nyumba kadhaa zenye paa za rangi ya kahawia au nyekundu zinaonekana upande wa kushoto na kulia.

Hili ni eneo wazi la ardhi labda shamba au kiwanja chenye udongo au mchanga. Nyuma yake kuna majengo kadhaa ikiwemo jengo refu la ghorofa lenye rangi ya bluu na jingine lenye rangi ya matofali. Anga ni safi na inaonekana kuwa na wingu moja ndogo.

Huu ni chumba ina sakafu ya mbao inayongaa, kuna madirisha makubwa yanayoonekana ukuta mzima yakiruhusu mwanga mwingi kuingia na kuonyesha majengo nje, kuna taa za kuninginia zenye muundo wa kipekee zilizowekwa kwenye dari.

Hili ni bango lenye maandishi ya nyumba za kukodesha, likiwa na namba ya simu ya sufuri, saba, tisa, tano, nane, nane, nane, saba, saba, saba. Bango hilo linatundikwa kwenye lango la chuma, likiwa na mti na anga la blue nyuma yake. Pia kuna taa za barabarani au nje inaonekana upande wa kushoto juu.

Hili ni jengo lenye ghorofa kadhaa likiwa na madirisha na milango ya rangi ya buluu. Jengo hili linaonekana kuwa na bango jekundu katikati. Mbele ya jengo kuna barabara tupu na anga ni ya buluu iliyo wazi.

Hili ni jengo la ghorofa lenye alama ya kukodisha manyumba iliyowekwa katika jengo. Jengo hilo linaonekana kuwa katika ujenzi au limekamilika hivi karibuni na lina rangi ya zambarau na kijivu pia kuna nyaya za umeme zinavuka angani juu ya jengo.

Huu ni jengo kubwa la kibiashara, na anga la bluu nyuma yake. Juu ya jengo, kuna bango kubwa lenye maandishi China Square. China Square ni kituo cha biashara kinachojulikana kwa kuuza bidhaa mbalimbali za kibinafsi na za nyumbani kwa bei nafuu.

Huu ni jengo la duka kubwa Quick Mart. Unaweza kuona na ishara ya Quick Mart kwa herufi kubwa nyekundu juu ya jengo, na chini yake kuna maneno ya fresh fast yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe.

Huu ni ndani ya duka au ghala kukiwa na safu za bidhaa zinazoonekana kama pikipiki au baiskeli ndogo zikiwa zimepangwa. Pia kuna viti vyeusi vya plastiki na meza au stuli ndogo zikiwa zimepangwa mbele.

Huu ni eneo la ndani lenye giza, labda duka au soko. Kuna taa zilizoning'inia na chini kuna rundo la vikapu au vyombo vyenye vyumbo mbalimbali.

Huu ni ndani la duka kubwa au maduka makubwa, inaoonyesha njia iliyojaa rafu zenye bidhaa mbalimbali. Rafu zimejaa bidhaa nyingi zikiwemo chupa na funganisho vingine, vikionyesha uteuzi mpana wa vitu vinavyouzwa.

Huku nindani ya duka au kala, labda duka la mkate au nafaka. Kuna mifuko mingi ili opangwa vizuri, uenda ikiwa na unga au bidhaa nyingine, napia kuna vitu vilivyo pangwa kwenye rafu na meza, na taa zina ninginia kutoka dari.

Huo ni duka au sehemu ya duka inayouza bidhaa kavu kama vile karanga, matunda yaliyokaushwa. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri katika vyombo vya wazi kwenye rafu.

Huu ni duka au maduka makubwa inaonekana kama sehemu ya vifaa vya nyumbani au vifaa vya elektronoki yenye rafu ndefu zilizo jaa bidhaa mbali mbali kama vile wapishi wa walio vifaa vya kupikia na labda vifaa vingine vidogo vya nyumbani

Huyu ni mtu akitembea kwenye njia ndefu yenye rafu zilizojaa bidhaa, labda katika duka kubwa au duka la jumla. Rafu hizo zimejaa vitu mbalimbali na mtu huyo anaonekana akitembea katikati ya njia hiyo.

Hii ni sehemu ya duka kubwa au maduka yenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali bidhaa hizo zimepangwa vizuri kwenye rafu zikionyesha aina tofauti za vitu vinavyouzwa dukani humu.

Huu ni ndani ya duka ya vifaa vya kielektroniki au vya nyumbani inaonekana kuna safu ndefu ya majiko au mashine za kuoshea upande wa kushoto na upande wa kulia kuna sehemu yenye televisheni.

Huu ni sehemu ya duka kubwa, lenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kuna bango kubwa la njano na nyekundu lenye maandishi offer ambayo kwa kiswahili inamaanisha ofa kali.

Hii ni duka kuu ,lenye rafu za duka au maduka makubwa. Zikiwa zimejaa bidhaa mbali mbali, hasa vinywaji, vilivyo pangwa vizuri kwenye ngazi tofauti. Sakafu inaonekana kuwa ya vigae vyeupe.

Hizi ni rafu za bidhaa katika duka au maduka makubwa. Rafu hizi zimepangwa vizuri na zina bidhaa mbalimbali ikiwemo vifurushi vya chakula na bidhaa nyingine za matumizi ya nyumbani. Sakafu inaonekana kuwa na vigae.

Huu ni sehemu ya duka kubwa au maduka ya rejareja, yenye rafu zilizojazaa bidaa. Juu ya rafu Kuna bango kijani la maandishi shield lllenye maandishi .Rafu hizo zimepangwa kwa bidaa mbalimbali zimewemo zile zinahusiana na afya au usafi.

Huu ni ndani ya duka kubwa au soko, likiwa na watu wanaotembea na bidhaa zimepangwa kwenye rafu, na friji za kuonyesha bidhaa. Kuna sehemu inayoonekana kuwa na matunda na mboga, na pia kuna friji ya kuonyesha bidhaa za maziwa au nyama.

Huu ni ndani ya duka au ghala inayoonyesha njia ndefu yenye rafu pande zote mbili. Upande wa kushoto, kuna rafu zenye bidhaa zilizopangwa, na upande wa kulia kuna nguo zilizoning'inishwa kwenye vyuma. Taa zinazong'aa zinapatikana juu zikiangaza eneo hilo.

Huu ni mlango wa kuingililia duka. Juu ya mlango huu, bango kubwa lenye maandishi welcome to carrefour na nembo ya moyo mwekundu. Ndani ya duka, kuna watu wachache wakitembea na troli za ununuzi, zinazoonekana zimepangwa upande wa kulia.

Huu ni safu ya mashine za kuvulia zilizopangwa kwenye duka la vifaa vya eletroniki au duka kubwa, mashine hizo ziko kwenye onyesho zikiwa tayari kuuzwa na zinaonekana kuwa za aina tafauti na chapa mbali mbali.

Huu ni duka linaloitwa Chandaria . Ni mnyororo wa maduka makubwa ya bidhaa ya vyakula nchini. Inajulikana kwa kuuza matunda na mboga safi, vyakula vya kisasa, vitafunio, vinywaji na mahitaji ya nyumbani.

Huu ni rafu zilizojaa chupa au vyombo vya kuhifadhi vinywaji, labda vyupa za maji au vyombo vya thermos . Vyombo vyote vimepangwa kwa rafu aina mingi iliyopangwa kwa safu mbili, tatu , nne.

Huu ni ndani ya duka kubwa au maduka makubwa inayoonyesha njia yenye rafu zilizojazwa na bidhaa mbalimbali hasa chupa. Kuna troli ya ununuzi inayoonekana upande wa kushoto wenye rafu za juu.

Hili ni duka kubwa la rejareja pengine duka kuu au duka la jumla lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu na kwenye njia za kupitia. Inaonekana kuwa na nafasi pana na mwangaza wa kutosha.